Hii ni sehemu ya maonyesho ya magari, ambapo tunaona safu ya magari ya kisasa, yamerati, ratibiwa kwa mstari.

Majengo mawili ya gorofa, moja ya kijivu na jingine yenye rangi ya manjano. Nguzo za umeme zinaonekana katikati ya majengo haya. Gari nyeupe limeegeshwa kwenye eneo la nyasi karibu na kibanda ya mabati.